Wauguzi ambao wako katika chumba cha upasuaji, wako katika shughuli ya upasuaji, mmoja wanaangalia, mwengine anafanya upasuaji, wote wamevaa gl𝑜ves na mask katika mapua yao, na kofia za upasuaji.

Ni eneo ambalo kuna wauguzi madakitari na watu ambao wanokuja kuanagaliwa kama ukona shida tunaona baba ana muangalia mwanamke maksioni kama kuna tatizo msichana huyo akona nywele ndefu.

Muuguzi aliyeko ndani ya chumba cha hospitali. Chumba hicho kimejaa vifaa vya hospitali, juna televisheni pia. Muuguzi huyu anashughulikia mtoto kwa kumfunika. Mtoto mwenyewe yuko katika incubator anamwangalia afya yake kama inaendelea vizuri.

Mtu aliyesimama na kusoma kibao kilichoandikwa Doctor Okonkwo kuvuta mapenzi, biashara na nambari iliyoko apo 013419531 moja kando yake kuna miti mirefu mirefu iliyokando.

Wauguzi wanane, ambao wako katika chumba cha upasuaji. Wanajitayarisha katika upasuaji, wanamtayarisha mgonjwa ili afanyiwe upasuaji. Wengine wanatizama, wengine wameshikilia makasi. Wote wamevaa maski na kofia zenye zinazohitajika katika shughuli za upasuaji.